Chama kuu ya upinzani hasaa kwa jina, chama ya ODM, imeshikilia usukani kwa kukosoa serikali ama kwa kupea mwelekeo serikali wanapofanya shughuli ambazo hazileti faida kwa wakenya. Chama huu umeongozwa na Raila Odinga.

Katika jumba ya kutoa huduma ya kuhudumia wakenya. Wao, ukiingia huku ukiwa mteja unafaa upange laini. Kuna mahali itabidi ukae chini ukingojea mwenye amekutangulia, apewe huduma zake alafu uingie sasa. Wanatumia orodha.

Mashabiki wa raga wamejitokeza kwa uwanja kwenda kuwatia moyo ama kuwashabikia mchezo ile ya raga ambao inaendelea baina ya nchi ya ufaransa na nchi ya Kenya ambayo matokeo badae ilitokelezea kwamba nchi ya ufaransa ilipata kuwacharaza ama kuwakraga........

Huduma Kenya, hutoa huduma mingii kwa wananchi ya Kenya kama vile; kuwapea stakabadhi kama vile za vyeti vya kuzaliwa, kitambulisho na kila (county) katika inchi ya Kenya hukuwa na huduma moja.

Hii na aina ya mbio ambayo wagombeaji ama wakimbizaji wako baina ya wagombeaji wanane. Wao hukimbia mita mia moja, alafu mwenye atakaye shinda hii mbio hutuzwa.

Hapa ni kituo cha serekali nchini Kenya ambacho kinatoa huduma mbali mbali za uma chini ya paa moja kama vile usajili wa kuzaliwa, vitambulisho na leseni za biashara.

Passpoti ya zamani ya Kenya yenye rangi ya blue iliyokolea, na nyingine ni passpoti mpya ya Jumuhia ya Afrika mashariki, na ya Kenya yenye rangi ya blue hafifu ama rangi ya nili. Hii ni stakabadhi ambazo zinaitajika kwa kila raiya ambaye anataka kuzuru ama kutalii nchi za nje.